Hili ni duka ambalo iko kule Kieni. Duka hili ni duka la maziwa na bidhaa zingine ambazo hupatikana kwenye wanyama ambao wanalindwa nyumbani. Naona hapa mtungi wa maziwa hapa mbele na hili duka pia ni duka lenye vifaa tofauti tofauti.

Biashara ya matunda tofauti tofauti ndio kitu kikuu ambacho kinaendelea hapa. Naona kitunguu, nyanya, karoti, dania, pilipili hoho na mengine biashara mzuri sana ambayo inaleta pesa kwa mfanyabiashara husiki.

Biashara ndicho kitu kikuu ambacho kinajidhihirisa hapa wazi wazi. Naona ndizi na matunda mengine pia yanauzwa hapa. Hii ni ishara tosha kuwa biashara ni kitu mzuri ambayo inaweza ikapea mtu pesa na mtu kufanya nayo shughuli zake ambazo zinamsumbua maishani.

Naona duka hapa. Hili duka ni duka ambalo linauza vitu mingi sana. Naona unga wa kupikia ugali, naona soda, naona mchele kwenye gunia, ni vitu vingi sana na vilevile pia ni duka ya M-pesa. Duka kama hili ni bora sana, ambayo inatakikana kuwa katika jiji fulani ili kurahisisha kazi.

Hivi ni vifaa vya urembo ambavyo mara mingi wanawake hupenda kuvitumia. Mara mingi hutengenezwa katika kaunti tofauti tofauti vya kimaasai kama Turkana ama Meru. Vitu kama hivi ni vitu bora sana ambazo hufanya mtu kuwa mrembo zaidi haswa wanawake.

Hapa ninaona duka. Duka ni kitu muhimu sana katika mazingira ama katika vijiji. Wakati mtu anataka kitu chochote ambacho lazima kinapatikane dukani, iwapo duka iko karibu na wewe, utafaidika sana kwa sababu hautapoteza wakati mwingi. Duka unaweza pata kila aina ya kitu ambacho unataka. Unaeza nunua chakula dukani, unaweza nunua sabuni, unaweza nunua mafuta, vile vile unaweza nunua vitu vingi.

Biashara ya vitu tofauti tofauti inajidhihirisha hapa waziwazi. Naona mitungi ya maji kwenye mlango ya duka hili na vilevile hili duka linaendeleza hadi M-Pesa. M-Pesa ni biashara mzuri sana, mtu anaweza kuja kuweka pesa kwenye simu yake, ama vilevile mtu anaweza kuja na kutoa pesa kwenye simu yake.

Hili ni gari nyeusi linalopendeza sana. Ni gari ambalo lina bei kali sana ukienda kuinunua dukani. Ni gari ambalo madaktari, maprofesa na watu wakuu ndio wanaendesha vijijini na wanasiasa pia. Sio gari ambalo linaweza kununuliwa kwa pesa kidogo kumaanisha ni bei ghali sana kulingana na jinsi ambavyo imeundwa na jinsi ambavyo inakaa.

Biashara inajitokeza hapa wazi wazi. Hii ni biashara ya manguo. Naona mtu ako na manguo nyingi hapa, akiwa sokoni na anaziuza. Hii anatafuta wanunuzi ambao wanakuja an kununua manguo hizi na wanampa pesa. Akipata pesa anaweza akafanya nayo shughuli zake za kimaisha.

Hili ni gari la kifahari sana. Gari aina ya Toyota. Ni gari lenye bei ghali sana kulingana na jinsi ambavyo limeundwa na jinsi ambavyo limelindwa na kuwekwa safi. Ni gari ambayo mara mingi wanasiasa na walimu wa vyuo vikuu ndio hukimbia nayo katika maisha hii.

Naona gari aina ya Suzuki. Gari ya Suzuki huwa gari yenye bei ghali sana, ambayo mtu hohe hahe hawezi akanunua. Gari hilo hununuliwa mara mingi na wanasiasa wakuu, wafanyikazi katika serikali na vile vile pia hununuliwa na watu ambao ni walimu katika vyuo vikuu.

Hili ni duka ambalo vitu vya urembo huuzwa. Naona vifaa tofauti tofauti hapa ambao wanawake mara nyingi hupenda kutumia ili kurembeka zaidi. Naona pia mishipi ambayo wanaume hutumia kufungia manguo kama vile long'i ama kaptura.

Hili ni mojawapo ya magari mashuhuri sana katika nchi yetu ya Kenya. Magari haya ni bei ghali na mara mingi huendeshwa na walimu wa vyou vikuu, mapolisi na wafanyikazi katika serikali. Magari haya kama hii aina ya suzuki, ni gari lenye bei ghali na ni gari ambalo ni ngumu sana kununua, ukiwa haufanyi kazi ambayo inaleta pesa mingi.

Hapa ni mahali ambapo magari huuzwa, Magari haya ni magari yenye bei gali sana, na kutokana na jinsi ambavyo vimepangwa, magari haya ni magari ambayo mara mingi hutumiwa na wanasiasa, wafanyikazi wa serikali, na hata walimu wa vyo vikuu ambao wanaweza wakununua magari yenye bei gali.

Hili ni gari ambalo mara mingi hutumika kusafirisha abiria. Mara mingi magari kama haya hukimbia katika barabara la Kisumu hadi Busia. Yanatoa watu katika county ya Kisumu kuelekeza mpaka county ya Busia na vilevile kutoa watu Busia kuwapeleka Kisumu.

Hizi ni maelfu ya pesa. Pesa ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu wa kisasa. Hakuna kitu ambacho unaweza ukafanya na iende sawa bila kutumia pesa. Pesa inatumika kununua kila aina ya kitu kwa sasa hata chakula, nguo, viatu ya kufaa. Hata vile kodi ya nyumba pia inalipwa.

Hapa ni sokoni mahali ambapo vifaa tofauti tofauti vinauzwa haswa kwenye duka hili, hili ni duka ambalo viatu vinauzwa. Hapa kuna aina tofauti tofauti ya viatu na ni viatu vyenye bei ghali sana.

Hili ni gari lenye bei ghali sana. Magari haya mara mingi hutumika katika hospitalini. Yanatumika kubeba wagonjwa kutoka kwenye hospitali moja hadi kwingine, ikipatikana kuwa ugonjwa ambayo mgonjwa ako nayo, haiwezi ikatibiwa katika hospitali hiyo. Mara mingi pia, hubeba watu kutoka kaunti ya Kisumu hadi kaunti ya Busia.

Haya ni magari yenye bei ghali sana kutokana na jinsi ambayo yameundwa. Ni magari ambayo ni bora zaidi unapoyaona hivi. Ni magari meupe na ni magari yenye bei ghali sana kulingana na jinsi ambayo unayoyaona.

Hili ni shilingi mia tano. Shilingi mia tano hili lilitumika miaka mimgi ambayo yamepita na siku hizi iliondolewa katika kufanya kazi. Shilingi mia tano hii ilikua na uwezo wa kununua vitu vingi sana lakini sasa, shilingi mia tano inatumika kwa kununua vitu kidogo sana.

Hili ni shilingi elfu moja ya Kenya. Shilingi elfu moja ya kenya ni pesa muhimu sana, ambapo mtu akiwa nayo anaweza nunua bidhaa tofauti tofuti. Anaweza nunua chakula, anaweza nunua viatu, anaweza nunua nguo ama vile anaweza nunua pia bamba ambaye anaiweka kwenye simu yake.

Hili ni duka la viatu, mahali ambapo viatu vinauzwa. Viatu ni vitu vizuri sana katika maisha ya binadamu haswa kwa wanafunzi ambao wanasoma ama watu ambao wanafanya kazi katika serikali. Mtu anapoenda kazini akiwa amevaa kiatu, anaheshimika sana na kwanza viatu inamtoa kama mtu ambaye anafanya kazi kwa ukweli.

Hili ni duka, mahali ambapo vitu tofauti tofauti vinauzwa. Katika picha ambazo zimewekwa katika hili duka, ninaona mayai, ninaona maziwa, kila aina ya maziwa. Maziwa ni kitu muhimu katika mwili wa binadamu kwa sababu ina protein mingi na pia inashibisha watu na pia mtu anaweza kutumia kupikia chai.

Hili ni duka la vitu vya kielektroniki ambazo naona kama vimechorwa kwenye mlango huu. Vilevile ni duka ya Mpesa na bamba ya simu pia inauzwa hapa. Duka ni kitu muhimu sana katika mazingira kwa sababu mtu anapotaka kitu lazime aende tu kwenye duka ndipo mahali atapata hicho kitu ambacho anakitaka.

Hapa ni dukani ambapo kitu kikuu ambacho kinauzwa ni nyama. Nyama ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu kwani nyama inaongeza sana maadili katika binadamu na nyama pia mtu anapokula, anapata uwezo wa kufanya kazi kwa kuwa nyama inaongeza nguvu.

Hapa panakaa mahali ambapo magari yanauzwa. Magari haya yanaonekana kuwa na bei ghali sana na mara mingi hutumiwa na wanasiasa na walimu wa vyuo vikuu. Magari haya yanaonekana kuwa bei ghali kutokana na jinsi ambayo yameundwa na jinsi ambayo yamelindwa hapa.

Hapa ni mahali ambapo matunda tofauti tofauti yanauzwa. Naona matunda kama pilipili hoho, naona hapa karoti, naona nyanya ya kupikia, naona pilipili na naona dania pia. Hapa ni mahali ambapo matunda aina zote zinauzwa na kitunguu pia iko hapa.

Hili ni gari lenye bei ghali sana kulingana na jinsi ambavyo imeundwa. Kutokana na rangi yake ya manjano hii ni ishara tosha kuwa inaweza kununuliwa tu na watu wenye mali na watu wenye pesa nyingi.

Mtumizi huyu anatumia M-Pesa. M-Pesa ni kitu muhimu sana ambayo inasaidia mtu kukuwa na pesa kwenye simu yake ama kutoa pesa kutoka kwa simu yake. Vilevile mtu anaweza akamtumia pesa kwenye simu wakati ambapo ako na M-Pesa. M-Pesa ni kitu muhimu sana ambayo inaweza kukuruhusu hadi kununua vitu kutoka dukani.

Hili ni kibanda ambalo vitu vingi vinauzwa. Kuna pilipili hoho, kuna cucumber , kuna nyanya, kuna kitunguu, kuna karoti, kuna waru na kuna aina mingi ya matunda ambayo yanauzwa hapa. Matunda ni vitu muhimu sana katika maisha ya binadamu kwani vinaongeza nguvu mtu anavyovitumia katika chakula.

Hapa ni sokoni, ambapo vifaa tofauti tofauti vinauzwa. Hapa naona maduka tofauti tofauti na bidhaa vinauzwa hapa bidhaa chungu nzima. Naona watu kila mtu ako na shughuli yake ambalo anaendesha, ili apate pesa ambayo anaweza akaenda nayo kwa nyumba jioni na kusuluhisha nayo shida zake ambazo zinamkumba maishani.

Hili ni kifaa ambacho mara mingi hupatikana kwenye magari yanayotumia mafuta. Ata hivyo yanatumika kwenye pikipiki pia. Hii ni kifaa ambacho inakusaidia kujua kiwango cha mafuta ambacho umebaki nayo kwenye tanki lako ili usiishiwe na mafuta wakati ambapo uko katika barabara.

Hizi ni pesa. Naona elfu mbili na naona simu pia ya rununu ya kitambo. Pesa hizi ziliacha kutumika kitambo sana ila kwa sasa kuna pesa mpya ambazo zinatumika badala ya hizi. Hizi zilikuwa pesa nzuri sana, hata hivyo walileta pesa mpya na serikali ya Kenya.

Hapa ni sokoni ambapo biashara inafanywa. Hapa kuna aina zote za biashara tofauti tofauti, naona watu wamejaa hapa sokoni hadi pomoni na kuna aina mingi ya biashara inayoendelea. Naona mvua pia imenyesha na kuna maji ambayo yamekusanyika mahali hapa. Biashara ni kitu mzuri sana kwa sababu inatoa watu nje na inawapea watu pesa ili kuweza kujisaidia kimaisha.

Hapa ni mahali ambapo magari hayo yanauzwa. Magari ya kifahari kama haya mara mingi huendeshwa na watu ambao wanafanya kazi katika serikali, walimu wa vyuo vikuu pamoja na wanasiasa. Magari haya yanagharimu pesa mingi sana kununua hata kuyalinda, hata kuyanunulia mafuta ambayo yanakimbia nayo.

Haya ni magari mazuri sana yenye bei ghali sana kulingana na vile ambavyo vimeundwa. Magari haya ni magari ambayo yananunuliwa tu na walimu wakuu ama wanasiasa wakubwa katika maeneo tofauti tofauti.

Hapa ni sokoni. Ninaona halaiki ya watu ikiwa sokoni. Watu ni wengi sana na wanafanya biashara ya vitu tofauti tofauti. Biashara ni kitu muhimu sana kwa sababu mwanabiashara anapata pesa kutokana na biashara yake na anakuwa na uwezo wa kununua kitu ambacho hana katika maisha yake ama kitu ambacho inaeza ikamletea manufaa mengi.

Hapa ni dukani, mahali ambapo bidhaa tofauti tofauti vinauzwa. Hapa kuna duka ya Mpesa, mahali ambapo mtu anaweza akaweka pesa kwenye simu na pia anaweza akatoa pesa ambayo ametumiwa kwenye simu. Na pia vile vile, bado anaeza kuja na kununua bidhaa kutoka kwenye duka hili.

Hapa ninaona duka. Hili duka ni kitu muhimu sana katika familia ama katika mazingira. Duka inaokoa watu sana kwa sababu kila kitu kinanunuliwa dukani. Ikuwe sabuni, ikuwe mafuta, ikuwe chakula, linanunuliwa tu dukani.

Naona gari nyeusi hapa na gari nyeupe. Magari haya ni magari yenye bei ghali sana kutokana na jinsi ambavyo yameundwa na jinsi ambavyo yamelindwa kuwa safi. Magari haya mara mingi hutumiwa na wanasiasa pamoja na wafanyikazi wa serekali ambao wanapata pesa nyingi sana kutokana na kazi zao.

Biashara inajidhirihirisha hapa waziwazi. Hili ni soko na kuna umati wa watu katika soko hili. Watu ni wengi ambao wanafanya biashara tofautitofauti hapa. Biashara ni kitu muhimu kwa sababu inaleta pesa kwa mfanyabiashara na mfanyabiashara anaweza kafanya vitu tofautitofauti na pesa hizi ambazo amepata katika biashara lake.

Hili ni kabati la mtu, ambayo anaekea manguo zake. Naona hapa nguo mingi sana ambazo yeye huvaa na amezikunja vyema na kuzipanga katika kabati yake, ili manguo yasikunjamane katika mahali pamoja ambapo anazieka. Amezikunja na kuzipiga pasi na kujipanga vifaavyo katika kabati hili.

Hapa ni mahali ambapo matunda tofauti tofauti yanauzwa ,naona fenezi naona matunda mengine pia hapa, naona hadi mahindi , matunda haya ni matunda ambayo yanaongeza mtu nguvu anapotumia na pia yanaongeza sukari katika maisha ya binadamu.

Biashara inajidhihirisha hapa wazi wazi. Biashara ya vitu tofauti tofauti kama vile; waru , karoti, pilipili hoho na mengineyo. Biashara ni kitu muhimu sana kwa sababu inawapa wanabiashara pesa na mwanabiashara anaweza akafanya kitu ambacho hajakuwa na uwezo wa kufanya kama hana pesa.

Hili ni duka ambalo biashara ya vitu tofauti tofauti inaendelea. Kuna matunda ambayo yanauzwa hapo, kama vile ndizi na tikitimaji, na mengineo. Hapo nyuma pia kuna duka, duka kuu ambayo kuna vitu tofauti tofauti ambayo yanauzwa. Kuna pia M-Pesa hapo, ambapo mtu anaweza aenda akaweka pesa kwenye simu ama akatoa kwenye simu yake.

Magari haya ambayo yamepangwa ni magari ambayo yako sokoni na yanauzwa. Magari haya yanaonekana kuwa bei ghali sana kutokana na jinsi ambavyo yameundwa na kutokana na jinsi ambayo yamelindwa. Yametunzwa sana na ni nyeupe pepepe.

Biashara ya vitu tofauti tofauti inajitokeza hapa waziwazi. Naona duka hapa, ambalo ni lina M-Pesa na lina vitu vingi ambavyo vinauzwa hapa. Duka ni kitu muhimu sana katika mazingira tofauti tofauti, kwa sababu mtu anapotaka kitu, lazima aende ainunue kama hana nyumbani.

Hili ni duka la magari, haya magari ni magari yenye bei ghali sana kutoka na jinsi ambavyo zimeundwa, ni magari ya kifahari ambayo watu ambao wanatumia mara mingi ni walimu wa vyuo vikuu na wanasiasa, ambao wana pesa mingi ya kutosha ya kuweza kununua magari haya.

Biashara ya matunda tofautitofauti ndicho kitu kikuu ambacho kinaendelea hapa. Naona ndizi, naona tikitimaji, naona machungwa, naona maembe na kuna watu ambao wanauza haya matunda hapa, ili kupata pesa ya kujisaidia kimaisha wanaporudi nyumbani kwao.

Huu ni ufunguo wa kufungua mlango wa gari na vilevile inatumika pia kuwasha gari wakati ambao dereva anataka kuanza kuendesha gari lake. Naona imening'inizwa kwenye mlango wa gari na gari inapaswa kuwa na kifunguu ambayo inatumika kufungua mlango na ambayo inatumika kuwasha gari ili wezi wasikue na uwezo wa kufungua gari bila kujua kwa mwenye gari.

Hili ni gari lenye bei ghali sana. Kutokana na jinsi ambavyo gari hili limetunzwa na vilevile katika jinsi ambavyo gari hili limeundwa, ni gari ambalo linagharimu pesa mingi sana na magari haya mara mingi hutumika na mahospitali ama wafanyibiashara kutoka kaunti ya Kisumu hadi kuelekea Busia.

Biashara ndio kitu kikuu ambayo inaendelea hapa. Naona biashara ya vitu tofauti tofauti hapa sokini. Watu wanatembea vitu ambazo wanauza kama vile manguo kwenye wheelbarrow hapa, na ninaona watu wamejaa hapa sokoni, wakichagua manguo ambazo zinauzwa hapa.

Hili ni duka la vifaa vya urembo. Mara mingi kina mama ndio hupenda kutumia vitu vya urembo kama hivi ambavyo viko hapa. Hapa kuna mikoba tofauti tofauti, yanayopendeza sana ambayo mara mingi wanawake hupenda kubeba wakati wanapoenda sokoni.

Hii ni moja wapo ya magari ambayo ilitangulia. Gari hili ni lenye bei ghali sana kutokana na jinsi ambavyo imeundwa. Magurudumu yake pia ni magurudumu yenye nguvu sana na kutokana na jinsi ambavyo imeundwa, inaashiria kwamba gari hili ni gari la kitambo sana.

Ninaona watu ambao wameketi hapa kwenye mlango wa duka. Watu hawa wako na uchovu mwingi na wanalala hapa. Wanalala wakiwa wameketi. Duka pia ni kitu muhimu sana katika mazingira kwa sababu inaleta vitu kuwa karibu.

Hapa ni mahali ambapo matunda tofauti tofauti yanauzwa. Naona viazi tofauti tofauti hapa na viazi hivi huwa viazi vitamu sanaa. Viazi hivi vinaeza kutumika katika ma chakula cha asubui. Unaeza kunywa nayo uji ama chai, na hushibisha sanaa.

Biashara ya matunda tofauti tofauti inajidhihirisha hapa wazi wazi. Naona matunda tofauti tofauti kama vile kitunguu, nyanya, waru na mengineyo. Kitunguu ni kitu muhimu sana wakati mtu anapika na hata nyanya pia, kwa sababu inatoa chakula kuwa tamu zaidi.

Hapa ni mahali ambapo viatu vinauzwa. Viatu ni vitu muhimu sana katika maisha ya binadamu, kwa sababu hukinga maumivu kutokana na kutembea mguu tupu. Viatu huvaliwa na binadamu ili kuonyesha heshima wakati mtu anapoenda mahali.

Hapa ni mahali ambapo viatu tofauti tofauti vinauzwa. Kiatu ni kitu cha maana sana katika maisha ya binadamu. Kwa sababu mara nyingi huzuia kuumia kwa mguu mtu anapotembea mguu tupu. Na vilevile viatu husaidia sana kwa wale watu ambao wanauza kwa sababu wanapata pesa na hizo pesa wanatumia kushinda shida zao ambazo zinawakumba maishani.

Hili ni duka kuu la maziwa, ambalo liko kule mlima, Kenya. Duka hili ni mahali ambapo watu wanakuja kununua aina tofauti tofauti ya maziwa. Kuna maziwa mala, kuna maziwa fresh ambayo mtu anaweza akanunua akapikia chai, na aina zingine zote za maziwa.

Hapa ni sokoni. Sokoni mahali ambapo vitu tofauti tofauti vinauzwa, lakini hapa ni manguo ndiyo yanauzwa. Manguo ni vitu muhimu sana katika maisha ya binadamu, kwa sababu mtu anafaa kuwa msafi na anafaa kuwa amevaa manguo masafi ili kuwa mtu ambaye anajulikana kama mtu ambaye ako na akili timamu.

Hili ni mojawapo ya soko kubwa kubwa katika nchi ya Kenya. Naona umati wa watu katika soko wakiwa wanafanya biashara ya bidhaa tofauti tofauti. Biashara ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu kwa sababu mtu anapata pesa na kushugulikia nayo shida yake ambayo inamkumba maishani.

Hizi ni pesa mingi sana. Pesa hizi zilikuwa zikitumika kitambo wakati ambapo pesa mpya ambayo inatumika sahii haikuwa imeletwa. Hapa naona elfu nane na mia tano ambayo ilikuwa ikitumika muda mchache uliopita na sasa hivi kuna pesa mpya tofauti na hii ambayo inatumika. Pesa ni kifaa kizuri sana ambacho kinawezatumika kufanya mambo mengi.

Hizi ni maelfu ya pesa. Pesa ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu, kwani pesa inaweza ikasaidia mtu kufanya jambo lolote ambalo linamsaidia, linamusumbua akilini. Mtu anaweza lipa karo akitumia pesa, mtu anaweza anunua chakula, anaweza anunua mangua, na vitu vingine ambavyo vinamsumbua anaweza akasuluhisha na pesa.

Hili ni gari lenye bei ghali sana kutokana na jinsi ambavyo imeundwa. Ni gari aina ya Honda. Gari ya Honda ni gari ambalo ni pesa nyingi sana ambayo mara nyingi huendeshwa na mapolisi, huendeshwa na wafanyikazi katika serikali na wanasiasa.

Hapa ni mahali ambapo magari yanauzwa, gari hili nyeupe ni gari ambalo liko sokoni ambalo bado halijanunuliwa. Gari hili ni gari lenye bei ghali sana kutokana na jinsi ambavyo imeiundwa na mara nyingi hununuliwa tu na wanasiasa ambao wako na pesa mingi ya kutosha.

Haya ni magari. Naona magari Aina tofauti tofauti hapa. Na magari haya yana milikiwa na watu ambao wana uwezo wa kununua gari. Gari sio kitu ambacho ni rahisi sana kununua, ila unanunua tu ukiwa na pesa ya kutosha.

Hili ni duka la maziwa, katika hili duka kuna bidhaa mingi ambayo yameuzwa na maziwa na vilevile kuna maziwa pia, maziwa ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu, ndiposa watoto wadogo hakuna chakula ambacho wanaweza wakakula kama sio maziwa, maziwa inaongeza madini mengi na inaongeza pia protini katika maisha ya mtu.

Hili ni duka la maziwa ambalo liko kule Kieni. Duka la maziwa hapa, kila aina ya maziwa huuzwa hata hivyo hapa kwenye mlango naona mtungi ambayo hutumika mara mingi kubeba maziwa. Maziwa ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu kwani mtu anaweza akatumia kupika chai ama mtu anaweza ikunywa hivo ikiwa hivo.

Hili ni gari ndogo ambalo watu hutembeza katika vijiji tofauti tofauti. Mara mingi hupatikana jijini. Watu ambao huendesha haya magari, huwa wanatembeza vitu kama vile mayai, kuwauzia watu wakiwa wanazitembeza.

Hili ni duka la Mpesa na kuna biashara ambayo pia inaendelezwa hapo ndani. Naona matunda kama ndizi ambayo yameninginizwa hapo, ili kuvutia wanunuzi wapate kununua wakati wamekuja kueka pesa au kutoa pesa kwenye Mpesa hii.

Hili ni duka la maziwa ambayo linapatikana katika maeneo ya Kieni. Duka hili ni muhimu sana kwa sababu maziwa ni kitu muhimu katika maisha ya binadamu. Inaongeza protein katika mwili, inaongeza nguvu na vilevile unaweza yatumia ukapika nayo chai.

Haya ni magari yenye bei ghali sana kutokana jinsi ambavyo yameundwa na kutokana na jinsi ambavyo yamelindwa ni magari ambayo mara nyingi hutumiwa tu na walimu wa vyuo vikuu, wanasiasa ama vilevile hutumiwa na wafanyakazi katika serikali.

Hapa ni duka ambalo viatu vinauzwa. Viatu hivi mara mingi huvaliwa miguuni na ni vyema sana mtu anapovaa viatu, kwa sababu inazuia ajali ambazo zinatokana na kutembea mguu tupu. Mtu anapovaa viatu pia anaonekana kuwa vizuri zaidi.

Naona gani hapa nyeupe. Gari bora sana. Gari hili ni gari lenye bei ghali, na ndani linaongezwa mafuta. Mwenyewe amesimama hapa, na anafurahia sana kumiliki gari la kifahari kama hili. Ambalo lina gharimu pesa nyingi sana.

Hili ni duka. Duka ni kitu muhimu sana katika mazingira au katika maeneo tofauti tofauti kwa sababu kila kitu saa hizi inapatikana dukani ikiwa ni chakula, ikiwa ni majani, ikiwa ni sukari, ikiwa ni mafuta, yaani kila kitu ambacho unakitaka utaipata tu dukani na vilevile maduka ni vitu muhimu sana katika mazingira tofauti tofauti.

Haya ni magari ya kifahari, magari yenye bei ghali sana, kutokana na jinsi ambavyo magari ambayo ni kubwa sana, na kutokana na jinsi ambavyo yameundwa, ni magari ambayo ni pesa nyingi ambayo mara mingi hutumiwa tu na wanasiasa ama wafanyikazi katika ofisi za serikali.

Hapa ni mahali pa biashara, mahali ambapo vitu huchongwa na kuuzwa. Hapa kila aina ya kitu inaweza ikachongwa na kuuzwa kwa bei nafuu. Mtu ambaye anachonga hizi vitu, ni mtu mwenye maarufu sana na mtu mwenye akili nyingi.

Hili ni gari nzuri sana. Gari hili ni gari nyeupe na mara mingi, magari kama haya hutumika katika hospitali. Hospitali hununua magari kama hizi ili kutumika kupeleka wagonjwa kutoka kituo moja hadi kwingine, iwapo madaktari wa hospitali hiyo hawana uwezo wa kusuluhisha shida ambayo mgonjwa huyo ako nayo.

Haya ni magari ambayo bado yako kwenye mahali ambapo magari huuzwa. Naona magari haya yamepangwa na ni magari yenye bei ghali sana kulingana na jinsi ambavyo vimeundwa na kulingana na jinsi pia magari masafi sana.

Hili ni duka la M-Pesa na ni la Airtel Money pia. Kuna wazee wawili pia wameketi hapo kando wakipiga gumzo kuhusiana na mambo yao. Hapo mbele kuna jokofu pia ambapo kuna vinywaji tofauti tofauti ambayo yanauzwa hapo.

Haya ni magari ya kifahari, magari mazuri sana. Magari ambayo mara nyingi huendeshwa na walimu wa vyuo vikuu na walimu wa shule za upili na wanasiasa wenye wana pesa nyingi sana na wanauwezo wa kununua magari kama haya.

Hili ni kifaa ambacho mara mingi hupatikana kwenye magari au pikipiki, au vifaa ambavyo huendeshwa ambavyo hutumia mafuta. Hapa ni mahali ambapo unaangalia kiwango cha mafuta ambacho kimetumika na kiwango cha mafuta ambacho kimebaki kwenye gari lako. Ili usishiwe na mafuta wakati ambapo uko barabarani.

Hapa ni mahali ambapo magari yanauzwa. Magari yamepangwa hapa mamilioni ya magari na ni magari ambayo ni bei ghali sana ambayo hununuliwa na watu ambao wanajiweza kimaisha. Watu ambao wameandikwa kwa serikali ama wanasiasa ambao wana pesa mingi.

Hili ni bunda la noti, pesa mingi sana. Pesa ni kitu muhimu katika maisha ya binadamu kwa sababu kila kitu kwa sasa inahusisha pesa. Ukitaka kununua kitu yoyote lazima ukuwe na pesa na pesa ni kitu ambacho ni muhimu sana na sio rahisi pia kupata.

Hili ni kampuni ambapo magari yanaundwa. Naona magari ambayo yameanza kuundwa hapa ni magari ambayo yatakua magari yenye bei Kali sana kutokana na jinsi ambavyo wameanza kuyaunda. Magari haya yatakua yanaendeshwa tu na shule ama wafanyikazi wa serikali kutokana na bei kali.

Hili ni duka la magari, mahali ambapo magari yanauzwa. Magari haya ni magari yenye bei ghali sana kutokana na jinsi ambavyo vimeundwa na jinsi ambavyo vimelindwa. Magari haya mara mingi hutumiwa na wafanyibiashara maarufu katika nchi ya Kenya, wafanyikazi katika ofisi za serikali na hata wanasiasa.

Hili ni duka la nyama. Duka la nyama inafaa kuwa kwotekwote nchini kwa sababu nyama ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu. Binadamu anapokula nyama anapata nguvu ya kufanya kazi zake vile vifaavyo na pia anakuwa na maisha bora sana.

Hili ni gari ndogo ambalo watu hutembea nalo katika vijiji tofauti tofauti hata jijini. Watu ambao huendesha magari kama haya hutembeza vitu kama vile mayai ili kwa watu ambao wanauwezo wa kununua ili wanunue na wapate pesa kiasi ya kujimudu katika maisha.

Hapa naona magari mingi sana ikiwa yamebebwa na tingatinga. Hapa ni mahali ambapo magari yanauzwa. Linabebwa na tingatinga hili na kusongeshwa kutoka mahaii pengine hadi kwingine. Hii tingatinga inarahisisha kazi sana kwa wale ambao wanauza gari.

Pesa ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu. Mtu akiwa na pesa ana uwezo wa kufanya kitu ambacho ako nayo akilini ambacho amekuwa akitamani sana kufanya. Pesa inaweza ikanunua kila kitu. Vilevile pesa ni muhimu sana kwa sababu mtu akiwa na pesa hawezi kuwa na msongamano wa mawazo.

Hili ni kifaa ambacho mara mingi hupatikana katika gari ama mashine ambayo yanatumia mafuta. Hii inaonyesha kiwango cha mafuta ambayo imetumika na kiwango cha mafuta ambayo imebaki, ili kuzuia kuishiwa na mafuta ukiwa kwenye barabara.

Huku kuna shilingi ishirini na kuna shilingi kumi mingi sana. Pesa ni kitu muhimu sana kwa sababu watu hutumia pesa kununua bidhaa tofauti tofauti. Vile vile, mtu akiwa na pesa yeye hukuwa na amani na pia inapunguza msongamano wa mawazo kila wakati. Pesa hutumika kununua vitu tofauti tofauti.

Haya ni magari. Magari aina ya Mercedes. Magari haya mara nyingi hukuwa bei ghali sana kutokana na vifaa ambavyo vimetumika kuyatengeneza na kulingana na jinsi pia yameundwa, ni magari ambayo mara mingi huendeshwa na wanasiasa na walimu wa vyuo vikuu ambao wako na pesa mingi ya kutosha.

Haya ni magari yenye bei ghali sana kutokana na jinsi ambavyo vimeundwa na jinsi ambavyo magari haya yameoshwa na ni masafi. Magari haya yanamilikiwa tu mara mingi na wanasiasa pamoja na walimu wa vyuo vikuu.

Hapa ni sokoni. Biashara ya vitu tofauti tofauti inaendelea. Hapa naona mtu anauza vitu tofauti tofauti kama vile; nyanya, machungwa, Avocado na vitu vingine. Biashara ni kitu muhimu sana kwa sababu mfanyibiashara anapata pesa na anakuwa na uwezo wa kununua chakula ambacho anaenda kula na familia yake nyumbani.

Hizi ni maelfu ya pesa. Pesa ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu ambapo mtu akipata pesa ana uwezo wa kufanya chochote ambacho anakitamani kufanya. Anaweza akanunua mingi sana katika maisha yake ikiwemo chakula, manguo na anaweza pia kulipia vitu ambavyo vimekuwa vikimsumbua maishani.

Hili ni duka yenye mashine ambayo unafinya kiwango cha pesa na unaweka kibuyu chako na unachota maziwa. Maduka kama haya yameenea sana sana kwenye vijiji na kwenye majiji tofauti tofauti.

Ukulima unajidhihirisha hapa waziwazi kutokana na mayai mingi ambazo naziona hapa. Wakulima ambao wanalinda wanyama kama vile kuku, bata na bata mzinga wanapata mayai mingi na kuuza mayai hayo, na kupata pesa mingi sana.

Hili ni duka la magari. Hapa ninaona magari ya kila aina na ni magari mashuhuri sana na ni magari yenye bei ghali ambayo mara mingi huendeshwa na wafanyikazi katika serikali, mapolisi na hata walimu wa vyuo vikuu kwa sababu ni magari ambayo hauwezi ukanunua wakati ambapo hauna pesa ya kutosha.

Hizi ni pesa mingi sana. Pesa ni kitu muhimu sana mtu akiwa nayo kwa sababu kila kitu kununuliwa siku hizi inatumia pesa na wakati hauna pesa huezi kua na uwezo wa kununua chakula ama kununua vitu ambavyo hauna maishani mwako.

Hili ni duka kuu ambalo liko katika eneo fulani la maziwa. Naona mitungi ya maziwa hapa kwenye lango mahali ambapo mtu anakuja na ananunua maziwa. Maziwa ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu kwani maziwa huongeza maadili mengi katika maisha ya binadamu. Vilevile binadamu anaweza kutumia maziwa kupika chai.

Biashara ya matunda tofauti tofauti inaendelea hapa. Naona matunda tofauti tofauti kama vile; machungwa, avocado , maembe na mengineyo. Hizi ni matunda ambazo mtu anapokula zinamwongeza sukari mwilini na pia zinamwongeza nguvu ili apate kufanya kazi vifaavyo.

Usafi wa hapa na pale unajidhihirisha hapa waziwazi. Naona mtu anaosha hapa gurudumu la magari. Gurudumu hizi amezisugua safi sana na hii ni kitu bora zaidi kwa sababu mtu anafaa kuzingatia usafi kila mahali.

Hili ni shilingi elfu moja. Shilingi elfu moja ni pesa mingi sana katika maisha ya binadamu. Binadamu anaweza tumia shilingi elfu moja kununua vitu vingi sana. Anaweza nunua chakula, anaweza nunua nguo, anaweza nunua viatu na vile vile, hilo pesa anaweza nunua nayo hata bamba ambayo anaeka kwenye simu yake ili kutumia.

Hili ni duka la viatu. Mahali ambapo viatu vyenye bei ghali sana vinauzwa. Kiatu ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu kwani, kiatu husaidia kuzuia maumivu ambazo mtu hupata miguuni anapotembea miguu tupu.

Naona magari ya kifahari sana. Magari ya kifahari haya yamelindwa vizuri na kuoshwa kuwa safi. Magari haya mara mingi hutumiwa na walimu wa vyuo vikuu ama walimu wa vyuo vya upili na vilevile pia hutumiwa na wanasiasa ama wafanyikazi katika serikali kwa sababu watu hohe hahe hawaezi pata pesa ya kununua magari kama haya.

Biashara tofauti tofauti ndiyo mambo yanayoendelea hapa. Naona maduka mawili na hayo maduka yana m-pesa na kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea hapa. Kuna maduka na kuna biashara ya m-pesa.

Hili ni gari ambalo ni la bei ghali sana kutokana na jinsi ambavyo ninaona hili gurudumu hii linaashiria kwamba gari hili humilikiwa tu na watu ambao wako na pesa ya kutosha kama vile wanasiasa au wafanyikazi katika serikali ama wanabiashara wakuu katika nchi ya Kenya.

Kutokana na jinsi ambavyo gari hili limeundwa na jinsi ambavyo gari hili ni safi, hili ni gari lenye bei ghali sana, ambalo mara mingi ninaona nayo wanasiasa ama wenye biashara maarufu katika nchi ya Kenya. Vilevile ninaona watu ambao wanafanya kazi katika serikali wakiendesha magari kama haya.

Huyu ni mtumizi wa simu na anataka kulipia kifaa ambacho amenunua kutumia mpesa. Mpesa ni kitu muhimu sana katika maisha ya mtu ambaye akona simu kwa sababu anaweza akapokea pesa kwenye simu lake ama anaweza akatumia mtu pesa kutoka kwenye simu lake.

Biashara ya aina tofauti tofauti ya mboga. Biashara ni kitu muhimu sanaa kwa sababu inatufanya mtu ambaye anafanya biashara huyo ama mfanyabiashara anapata pesa mingi ambazo anaeza akatumia kununulia vitu tofauti tofauti. Vile vile, biashara pia inafanya mtu akue maarufu sanaa katika eneo fulani.

Hapa ni mahali ambapo magari yanauzwa. Magari ambayo yanauzwa katika maeneo haya, ni magari ya Mercedes. Haya ni magari ambayo yana bei ghali sana ambayo mara mingi huendeshwa na wafanyibiashara hodari, wanasiasa na pia wafanyikazi katika ofisi za kiserikali.

Hapa ni mahali ambapo magari yanauzwa. Magari haya ni magari yenye bei ghali sana kumaanisha watu ambao wanaeza miliki magari haya ni watu ambao wanafanya kazi katika serikali ama wanasiasa wakubwa ama hata walimu ambao wanafunza katika vyuo vikuu.

Haya ni magari ya kifahari, magari ambayo yananunuliwa pesa mingi sana. Ni magari ambayo ni bei ghali, kutokana na jinsi ambavyo vimeundwa na jinsi ambavyo vimelindwa. Magari haya huuzwa bei ghali, ambapo mtu hohehae hawezi pata pesa ya kumiliki gari kama hili.

Biashara cha kitunguu ndicho inachoendelea hapa. Naona vitunguu vimejazwa kwenye lori na yanashukishwa hapa ili kuuzia watu ambao wananunua kutoka kwenye watu wa lori. Kitunguu ni tunda ambalo ni tamu sana, ambalo mara mingi linatumika kupika chakula tofauti tofauti na ni tamu sana ikitumika katika mapishi tofauti tofauti.

Haya ni magari. Magari haya yana bei ghali sana na mara mingi hutumiwa na wanasiasa, wafanyikazi wa serikali na hata walimu wa vyuo vikuu, ambao wako na pesa mingi ya kutosha ili kununua magari yenye bei ghali kama hizi. Ni bei ghali kutokana na jinsi ambavyo yamelindwa na kutokana na jinsi ambavyo vimeundwa.

Biashara tofauti tofauti ndivyo vitu ambavyo vinajiendeleza hapa waziwazi. Nimeona duka la kutengeza nywele. Hili ni duka nzuri sana kwa sababu wanawake ambao wanataka kujirembesha mara mingi huenda katika maduka hizi ili kurembeshwa na wanaofanya kazi humo ndani.